Hawa ni wanariadha na wanaonekana kuwa wanakimbia kwenye uwanja ,wameshika kamba kwa mikono yao ili mmoja aweze kumsaidia huyu ambaye amefunga macho.

Tunaona watu ambao wamevalia majezi ambayo yana bendera ya kenya. Hawa ni wachezaji ambao mpira yamo chini yao na wanaonekana kuwa na tatizo la kutembea kwa kuwa wanatumia vijiti ambayo yanawasaidia.

Hapa ni uwanja ambapo watoto wachanga wanakuja ili waweze kucheza, inawasaidia katika ukuaji wao na kuwapa kiakili mzuri.

Haya ni mitambo ya kisasa ambayo yanatumiwa kwa mahitaji kama vile kuandika vitu za shule ama ofisini na tena unaweza kuhifadhi baadhi ya picha ama video ambayo

Hii ni kitabu na imeandikwa nyota ya kiswahili na kwa mara nyingi huwa linasomwa na watoto ambao wako gredi ya pili na inawasaidia kujenga kiswahili yao.

Huku ni uwanja na watu wako wakicheza mchezo wa kurusha mikuki na kuongeza na hayo ,haya mchezo ni ya watu ambao wako na ulemavu mwilini na mama huyu anaonekana akijizatiti sana ili arushe mkuki huu.

Haya ni faili na kwa mara nyingi huwa yanapatikana kwenye ofisi kama benki, yanaotumiwa kuifadhi baadhi ya vitu kama risiti.

Hapa ni mahabara ya kompyuta na tunayaona makompyuta mengi ambayo ni ya rangi nyeusi na huwa yanatumika katika shule ama ata kwenye benki kuhifadhi baadhi ya vitu.

Hili ni tarakilishi na inatumiwa kwa shule katika mafunzo mbali mbali, kama kusoma baadhi ya hadithi kwenye mtandaoni au kuhifadhi vitu ambazo mtu anataka kutumia kwa manufaa ya baadae.

Hawa ni wachezaji, na wako kwenye uwanja ambao nyasi haijamea. Wanacheza mchezo wa kandanda na wanaonekana kuwa na ulemavu wa mguu moja.

Hapa ni uwanjani ambapo wachezaji hawa wanaonekana wanacheza mchezo na hao wanaonekana kuwa na ulemavu wa kutembea.

Hawa ni wanariadha ambao wanashiriki kwenye mchezo wa kukimbia mbio refu sana , tunaona mmoja wao amefunika macho na hawa wanaonekana kuwa na furaha.

Hili ni kitabu na inawaonyesha wanafunzi ya kwamba ni umuhimu kuvaa nguo safi, kuchana nywele, kuvaa viatu, pamoja na kutandika hata kitanda.

Hapa ni uwanjani, tunaona wachezaji wenye ulemavu wa kutembea wanasaka huu mpira wa kandanda.

Hapa ni uwanjani na tunaona hawa wanariadha ambao wanakimbia, kunao ambaye anaitwa Samwel ambaye ana tatizo ya kuskia.

Humu ni uwanjani na tunaona wachezaji ambao wanakata soka na wao wanaonekana kuwa na shida ya kutembea kwa kuwa wanatumia vijiti ambazo zinawasaidia.

Tunaona majumba ambayo yamejengwa ya kisasa. Kwa kuwa hawajatumia mabati kama zile za kitambo. Wametumia mtambo kama zile mchanga ambayo yanaounda kwa design ya kisasa.

Tunaye muona hapa ni Asia na yeye ni mchezaji katika mchezo wa boti kwenye maji. Yeye ako na tatizo kwa kuwa alipoteza miguu yote.

Hili ni dawati na linalo mahali ambapo mwanafunzi anaweza iweka vitabu yake na ili isije ikapotea.

Hawa watu wawili ambao wanasimama, ni wanariadha wa Kenya na wametupea jina analoitwa Nancy, na yeye ana tatizo la kuona.

Huyu ni mchezaji na anacheza mchezo wa riadha, jina yake ni Wesley na ana tatizo kwenye mkono wake wa kulia.

Hapa ni uwanjani na tunaona mchezaji, ambaye amevaa nguo ya kucheza, yeye anaonekana kuwa ana mguu moja pekee yake, anatumia vijiti ili kujisapoti, na yeye anacheza kandanda.

Hili ni ratiba na huwa inatumika kwa mara nyingi sana shuleni kwa kuwa imawaongoza walimu wajue wakati ambapo wanafaa kufunza na tena inaipa shule mwenendo unyoroke sambamba.

Hapa ni ofisini na tunaona vitabu ambayo yamepangwa. Kando yake kuna tarakilishi mbili ambayo ni nyeusi.

Hapa ni darasani kwa mwonekano wangu kwa kuwa tunaona maandiko ya alfabeti ambayo yameandikwa kwenye ubao. Pamoja na hayo, kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa karatasi juu ya ubao.

Tunaona wachezaji ambao wako kwenye uwanja na wanafanya mazoezi. Kuna watu ambao wana matatizo ya kutembea na wametumia vijiti ya kuwasapoti .